Huu ni mfumo wa kilimo au wa kidijitali wenye uko wima, ambapo mimea inakuza kwenye nguzo nyeupe yenye matundu, na ni njia bora ya kilimo bila udongo, ikilingana na kilimo cha haidroponiki.

Hizi ni lettuce ambazo zimepangwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Eneo linaonekana kuwa safi, na pia mabomba imetumika pia kupandia lettuce .

Mfumo wa kilimo cha hydroponic umetumika. Kuna mimea ikikua kwenye chombo jeupe ikiwa na viunga vya asili hii ni kilimo bila udongo ikilingana na kitendo cha hydroponic farming .

Shambani kunaonekana kukiwa na matunda ya kijani kibichi. Inaonekana imepandwa ikielekea juu ikiwa imeshikiliwa pia na miti.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni mkulima akiwa amevaa barakoa anaonekana ndani ya chafu akiwa ameshika mimea michanga ya kijani kibichi. Nyuma kuna mimea mingi zaidi iki kuwa.

Mwanaume amesimama kwenye shamba huku kukionekana kuwa amelima kutumia mfumo mkuu wa haidroponiki. Mimea imemea kwenye mabomba ya plastiki na pia imefunikiwa juu. Shamba inaonekana kuwa na chakula chenye afya.

Mmea umepandwa kwenye container maalum ukiwa unakuzwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo. Una majani mabichi na maua yanayofanana na maua ya mimea iliyokula madudu yakiwa na umbo la kikombe. Umeunganishwa na mfumo wa mabomba au mirija ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa pengine hydroponiki.

Hii ni mbinu ya ukulima ambayo inaitwa hydoponiki ambapo mimea hupandwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye virutubishi na imetumia kiwango kidogo cha ardhi. Inaonyesha yenye afya na yenye kutunzwa vizuri.

Hawa ni wakulima wawili wakiwa wanajishughulisha na kilimo cha hydroponiki ndani ya chafu. Wote wamevaa mavazi ya kazi, na wanapanda hao, kuyafuatilia mazao ya mimea ambayo yamekuwa katika mifumo ya maji. Mandhari yanaonekana kuwa na mazingira ya kisasa ya kilimo, ambapo maji yanatumika kwa ufanisi wa kuendeleza ukuaji wa mimea, bila kutumia udongo.

Wanawake na wanaume wanaonekana wakiwa wamevaa sare za samawati wakipanga nyanya, wanaonekana wakizifunganisha labda kwa ajili ya kuuza au kupelekwa kwenye kituo fulani.

Shamba la kisasa au bustani ya viwandani ina mimea ilyopandwa kwa mpangilio mzuri, chini ya muundo wa paa au kivuli. Mimea mingi ya kijani kibichi imepangwa katika safu ikionyesha kilimo cha kisasa au cha viwandani. Juu ya mimea, kuna muundo wa mbao au chuma inayoshikilia paa la kivuli.

Huu ni mfumo wa kilimo cha viwandani hasa uzalishaji wa uyoga. Tunaona mifuko ya uyoga ikiwa imesimamishwa, ikiwa na uyoga unaokua kwenye mbao. Huu ni mchakato wa kilimo wa kisasa ambapo uyoga unalima kwa njia ya viwandani, ikihitaji mazingira maalum ya joto na unyevu ili ukuaji wake uweze kufanyika vizuri.

Mabomba ya plastiki yanaonekana yakiwa yamewekwa kwenye shamba. Yamewekwa kwenye laini na yanaonekana kama kwamba inatumika kunyunyizia maji mimea iliyopandwa kwenye hizo laini.

Hiki ni kinyinyuzi maji ambacho kinatumika kazini au kinamwagilia mimea ya kijani kibichi maji. Inaonyesha shughuli ya kilimo na mabomba yanaonekana viashitio vya maji

Hii ni mashamba yenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Mifumo ya umwagiliaji kwa matone imewekwa kando kando ya mimea, ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kumwagilia maji kwa ufanisi mkubwa.

Hili ni shamba la vitunguu ambapo mimea inaonekana kuwa kwa wingi na kukuwa na majani ya kijani kibichi. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unaonekana wazi ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kutoa unyevu unaohitajika kwa mimea hasa katika maeneo yenye mvua chache.